Mwanamke mjamzito amekalia mkeka, kando yake kuna mkunga anayeshikilia tumbo lake akijaribu kulikagua, amefunikwa leso kwenye miguu yake.

Watu hawa wawili wana magwanda meupe. Mikono yao ina glovu za rangi ya samawati. Mmoja ana kitambaa ya manjano, mwingine ana mtungi uliona dawa. Wanasafisha ofisi.

Mwanaume mwenye umri wa makamu anaonekana akiwa amekunja uso wake naye amevaa barakoa la rangi ya samawati. Mkononi mwake kuna pamba ambalo limeshikiliwa na nesi wa kike.

Watu hawa wamepanga foleni tayari kusafisha mikono yao, wawili wana barakoa ya rangi ya kijani kibichi nae mwingine ana nyeupe, miguuni kunao wenye buti nyeusi.

Mwanamke mwenye matuta kichwani amekalia kitamu na amejifungua mapacha. Wahudumu wa afya wa kike wamewabeba kwa furaha.

Mama amemleta mtoto hospitalini. Amempakata huku mhudumu wa afya akishikilia pamba kwenye mkono wake tayari kumpa chanjo.

Mabaki ya jengo la ghorofa yanaonekana. Kando yake kuna jengo lingine ambalo halijabomolewa. Kijana mdogo aliyevalia vesti la rangi ya samawati na suruali ndefu anaonekana akiwa amesimama.

Ng'ombe yuko kwenye zizi lake lililojaa kutu. Kando yake kuna mwanaume aliyevalia karatasi na anamhudumia kwenye pua lake. Juu yake mikono iliyovalia glovu ya rangi ya samawati inaonekana ikishika pembe zake.

Mwanamke, mwenye umri wa makamo anaonekana mwenye furaha huku akisafisha mikono yake kwenye mfereji mnaotiririka maji mengi.

Watu hawa wasita wanatibu mmea. Wamevalia magwanda meupe ya kujikinga dhidi ya dawa wanayotumia. Migongoni mwao kuna mitungi.

Daktari wawili wa kiume waliojihami kwa barakoa za rangi ya samawati wanamshughulikia mgonjwa wao ambaye amelala kwenye kitanda huku amefungua macho yake na mdomo tayari kutibiwa.

Mtaa huu wa mabanda umefurika maji. Nyumba zilizoko hapa ni za mabati. Watu wa wili wanonekana wakitembea, ndani ya maji haya machafu.

Ujengo mdogo wa mawe wenye rangi ya samawati na nyeupe na paa ya mabati. Ni pahali pa kuchota maji. Watoto wanawake wanaonekana wakiwa wameinama na mtungi wao tayari kuchota maji.

Vifaa hivi ni vya uchwawi. Vitambaa vya rangi tofauti kama vile nyeusi na nyekundu vimetandikwa chini. Mayai mawili, tuna la nazi wembe kadhaa, chupa iliyojaa maji inayoamainika kuwa dawa na miguu ya mtu yanaonekana.

Mgonjwa mwenye barakoa ya rangi ya samawati ameweka mkono wake wa kushoto kwenye kifua chake. Mhudumu wa afya aliyevalia glovu nyeupe anamdunga sindano kwa ustadi.

Wahudumu wawili wa afya wenye barakoa nyeupe wanamshugulikia mgonjwa aliyelala kitandani huku amefungua kinywa chake. Taa yenye mwangaza mkubwa umewekwa juu.

Wanafunzi wawili wa jinsia ya kiume wanaonekana wakisafisha mikono yao kwenye mifereji ambayo imejengwa kwenye ukuta mdogo wa simiti. Juu yake kuna sabuni za rangi ya manjano. Sare zao ni rangi ya manjano kwa blausi na suruali za rangi ya samawati.

Hiki ni kituo cha kuchota maji. Watu wawili wamepanga foleni, Mmoja ana shati nyeusi na mwingine barakoa kwenye pua lake. Mitungi yao ni ya rangi ya manjano.

Eneo hili limefurika maji kwa wingi. Wanawake wawili wanaonekana wakitembea ndani. Mmoja ameshikilia mti kwenye mkono wake wa kulia naye mwengine amebeba miti mbili kwenye bega lake.

Mhudumu wa afya aliyevaa glovu za rangi nyeupe anaonekana akiwa anamhudumia mgonjwa ambaye ana vijipu.

Mtaa huu wa mabanda umefurika maji. Nao, una nyumba za kila aina. Kuna zile za mawe, za mabati na zingine zilizojengwa kwa kutumia mbao.

Bila shaka huyu ni mkulima. Amevalia magwanda ya kulinda kutokana na dawa anayopulizia mimea yake. Mgongoni mwake amebeba pipa la dawa hili.

Wahudumu wawili wa afya wamevalia vazi la rangi ya samawati, mmoja wao ameshikilia kifaa cha kupima joto mwilini anakitumia kwa mzee aliyeketi kwenye kiti cha mbao.

Mwanamke mwenye shanga nyingi shingoni amembeba mtoto kwenye kitambaa iliyonamadoa meupe, kando yake muhudumu wa afya anatayarisha sindano.

Mwanaume mwenye suti nyeusi ameketi kando ya vifaa vya kichawi. Kuna kitabu, pembe kadhaa, kioo, nyungu na shanga aina tofauti.

Mhudumu wa afya wa kike anaonekana akimpa mtoto chanjo mama aliyembeba mwana mchanga aliyevalia shati nyekundu akitazama kwa makini.

Mhudumu wa afya mwenye nguo ya rangi ya manjano ameinama, mkono wake umeushikilia chanjo anayomimina kwenye mdomo wa mtoto aliyebebwa na mamake.

Chupa hii ni ya chanjo ya polio nayo ina milimita kumi ndani yake. Kando kuna sindano ambayo haijatumika.

Maji yanaonekana kuwa yamefurika mahali hapa. Wanawake wawili wanajaribu kuyatoa nje. Mmoja anatumia beseni ya rangi nyeupe naye mwingine anatumia ndoo ya rangi nyeupe. Mmoja amevalia barakoa. Nje ya geti kunaonekana kuwa na nyasi ndefu sana.

Mwanamke anaonekana akitia sabuni kwenye mikono ya msichana mdogo. Kuna pipa la maji na tangi kubwa la maji, zote za rangi nyeusi.

Mwanaume mwenye umri wa makamu ameushikilia mkongojo kwenye mkono wake wa kulia, kwa umakini anatazama bango nyeupe iliyo katikati ya miti mawili, nayo ni ya daktari anayetibu mapenzi, nguvu za kiume kati ya mambo mengine mengi.

Daktari huyu amevalia nguo nyeupe na anatia kifaa kwenye maskio ya mwanamke mwenye umri wa makamo, naye amefunga kitambaa kichwani mwake.

Mwanaume huyu anaonekana kuwa daktari wa miti shamba au mganga, amevalia kofia nyekundu yenye manyoa ya rangi nyeupe na nyeusi mkononi mwake anakipande cha mbao wa mti.

Mimea hii ananyunyuziwa dawa na mwanaume mwenye gwanda la nyeupe. Mgongoni mwake ameubeba mtungi wa rangi ya kijani kibichi na kifuniko chake ni cha samawati.

Jengo aina la ghorofa laonekana kuwa limeporomoka katika eneo hili. Wanakijiji ambao wamejaa na butwaa wanachukua video na picha za mjengo huu ambao umeanguka.

Sehemu hii imetengwa kwa matibabu ya bure. Daktari mwenye koti nyeupe anahudumia mama aliyevaa kitengee na aliyelala kitandani.

Barabara hili limefurika maji. Magari yako kwenye msongomano. Mwanaume mmoja anaonekana akisukuma troli. Gari la ambulensi nalo linakuja kutokea upande mwingine.

Watu wawili walio valia magwanda ya usafi wanaonekana wakivuta taka kwenye eneo lililojaa uchafu wa kila aina. Si makaratasi, si chupa, si vitu vya plastiki. Kando kuna miti mifupi yenye matawi ya rangi ya kijani kibichi.

Mwanaume huyu ni mlinzi ana barakoa ya samawati kwenye mapua yake kofia kichwani na buti mguuni mwake, anasafisha mikono yake kwenye mfereji.

Mwanaume mmoja amesimama kwa furaha. Ameinua mkono wake mmoja na mkono mwingine ameuwekelea juu ya slabu. Nyuma yake kuna tanki tatu za maji. Na kando yake kuna karatasi ndefu iliyoandikwa water step. Mwanaume huyu amevalia shati ya buluu na suruali aina ya jeans .

Tenki hili likubwa la chuma limejengwa juu sana, kando ya nyaya za stima mna miti mirefu yenye majani ya kijani kibichi. Wanaume wawili wanatembea kule juu naye mmoja anapanda ngazi.

Mgeni wa heshima wa asili ya kizungu anapigwa picha na watu wengi huku akielekea kwenye mifereji mitatu ya maji, kando kuna mitungi yenye rangi ya manjano.

Eneo hili ni la ukame, mzoga wa ng'ombe aliyekufa umelala chini. Wanaume wawili kwenye leso viunoni mwao, wanatembea.

Hapa ni hospitalini, mama amemleta mtoto wake, ili apewe chanjo. Mhudumu wa afia, anamupa kwa furaha. Huku akitabasamu.

Wanawake watatu wanaonekana wakiwa na mtoto mchanga wa jinsia ya kike katika ofisi za huduma ya afya. Mmoja wao amevalia mavazi ya nesi anamshika mtoto tayari kumpa chanjo.

Eneo hili limefurika maji machafu, magari ya kila aina yamezama ndani ya maji haya, mti unaobeba nyaya za stima unaonekana kando ya magari hayo, nao mjengo wa ghorofa huko kando ya magari hayo pia.

Mwanamke mjasiri mwenye barakoa ya rangi ya samawati ameketi huku akihudumiwa na mhudumu wa afya anayempa chanjo kwenye mkono wake.

Katika shamba hili la mahindi mwanamke mwenye shati ya samawati anamsaidia mwenzake kutia dawa ya maji, kwenye mtungi wake wa manjano.

Madaktari wawili wa meno waliovalia magwanda ya hospitali kama vile barakoa, mavazi meupe na vingine kichwani. Wanaonekana wakimtibu mwanaume aliyelala.

Foleni hii ndefu, ina watu wa umri tofauti. Wa kwanza, ameketi kwenye kiti na kanzu nyeupe. Mhudumu wa afya, anamhudumia.

Eneo hili limefurika maji kwa wingi. Gari aina la lori limeanguka. Wanaume wanaonekana wakitembea huku mmoja wao akiwa na buti mguuni mwake.